Jengo la gorofa, sehemu ya chini kukiwa na bango lenye rangi ya kijani na maandishi meupe, yanayoashiria uwepo wa huduma za kibenki hapo, pembeni kuna barabara na watu wanaopita, pia kuna maua ya miti yaliyokatiwa vizuri.

Eneo la baa sehemu ya kaunta kukiwa na shelfu zilizopangwa chupa zenye ujazo tofauti za vinywaji, pia Kuna mtu aliesimama amevaa shati jeupe. Kuna stuli ndefu ambazo hutumiwa kukalia watu wanaokuwa wamekuja kunywa vinywaji.

Watu watatu wakiwa ndani ya baa, mmoja aliyevaa blauzi nyekundu ameinama akiwa anawahudumia wenzake waliokaa kwenye kochi lenye rangi ya damu ya mzee, huku wameshikilia glasi zilizo na vinywaji. Kwenye meza kuna chupa zilizo na vinywaji.

Ndani ya baa kukiwa na watu wengi wanaocheza muziki. Chumba hiki kimepambwa kwa maua yaliyoning'inizwa juu ya dari, pia sehemu ya kaunta kuna mashelfu yaliyopangwa vinywaji vya aina mbalimbali.

Ndani ya baa sehemu ya kaunta, kuna vinywaji vingi vilivyo ndani ya chupa zenye ujazo tofauti, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye mashelfu. Pia yupo mtu aliyevaa nguo nyeusi huku akiwa na kinywaji chake juu ya meza iliyoko kaunta na mwingine akiwa amesimama huku ameshikilia kinywaji kilicho ndani ya glasi.

Ndani ya baa sehemu ya kaunta, kukiwa na mashelfu yaliyo na vinywaji vilivyo ndani ya chupa zenye ujazo tofauti. Pia juu ya meza, kuna chupa za vinywaji vilivyofunguliwa, na nyingine vikiwa ndani ya glasi, huku kukiwa na watu wanaoendelea kunywa vinywaji hivyo.

Ndani ya baa kukiwa na mwanga hafifu, kuna viti vilivyopangwa na meza ndefu katikati, ambayo hutumika kuwekea vinywaji, sehemu ya kaunta kuna mashelfu yaliyo na chupa zenye ujazo tofauti, ndani yake kukiwa na pombe.

Sehemu inayojishughulisha na uuzaji wa magari, kukiwa na gari zilizopaki moja ina rangi nyeusi ikiwa imefunguliwa mlango na nyingine ikiwa imefunikwa kwa turubai.

Gari nyeusi inayouzwa, ikiwa imefunguliwa mlango mmoja wa mbele, ili kuonyesha sehemu za ndani za gari hili lilivyo. Pia kuna siti mbili, ambazo zimevalishwa makava yenye rangi nyeusi na kijivu.

Chumba kilicho na magari Yenye rangi nyeusi na kijivu, yakiwa hapo kwa ajili ya kuuzwa kuta za chumba hiki chenye rangi nyeupe pamoja na bango la bluu, zipo taa zinazowaka kufanya chumba hiki kiwe na mwanga.

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa magari, kukiwa na magari mawili yenye rangi nyeusi yaliyopaki, pembeni yake kukiwa na meza ndogo ambayo juu yake kuna tarakilishi mpakato imewekwa.

Eneo la wazi, kukiwa na gari nyingi zenye rangi nyeupe zilizojipanga vizuri, zipo hapo kwa ajili ya kuuzwa, pembeni yake kuna nyumba za maghorofa zilizo na vioo vyenye rangi ya bluu na kuna mnara pembeni wenye rangi ya njano.

Jengo lililo na chumba kilicho na magari yanayouzwa makubwa na madogo, kuna mabango yenye rangi ya kijani na bluu na maandishi meupe yalioandikwa jina la kampuni inayo jihusisha na utengenezaji wa magari hayo.

Eneo la kuuzia magari, kukiwa na gari moja iliyopaki yenye rangi nyeupe, nyuma ya gari hili kuna makontena yenye rangi ya damu ya mzee yakiwa yamefunguliwa milango.

Sehemu ya kuuzia magari; kukiwa na magari makubwa yenye rangi nyeupe. Pembeni kukiwa na mtu anayeonekana kuwa amekaa, na mbele yake kuna meza ambayo juu yake kuna chupa ya maji na gazeti. Kuta za jengo hili zina rangi neyupe.

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa magari, kukiwa na gari lililo na rangi nyekundu, pia lingine likiwa limefunguliwa milango na kuonyeshwa sehemu zake za ndani, ambazo kuna siti zilizo na kava zenye rangi ya maziwa, gari hizi zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Magari mawili yaliyopaki yenye rangi nyeusi, yakiwa katika eneo la kuuzia magari lililo na kuta nyeupe kuna bango lenye rangi ya bluu na maandishi meupe kuonyesha jina la kampuni linalotengeneza gari hizo zinazouzwa.

Moja ya eneo linalojihusisha na uuzaji wa magari, kukiwa na magari mawili yenye rangi nyeupe na nyeusi, kuna mtu mwenye barakoa amesimama kwenye gari mojawapo, kuta za jengo hili zina rangi nyeupe, pia lipo bango lenye rangi ya bluu na maandishi meupe.

Duka kubwa lililo na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye mashelfu, pia ipo mashine inayotumika kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na bluu. Huku ikiwa na picha za ng'ombe, wenye rangi nyeupe na mabaka meusi.

Mashine inayohusika na uuzaji wa maziwa, yenye rangi ya bluu huku kukiwa na picha za ng’ombe weusi wenye mabaka meupe. Mashine hii imewekwa ndani ya chumba, chenye ukuta wa rangi ya maziwa.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, kukiwa na watu ambao wanaendelea kupata huduma hiyo, ndani yake kuna mtoa huduma na mashine kwa ajili ya kutolea maziwa, nje vipo vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa.

Sehemu ya duka la kuuzia maziwa, kukiwa na watu wawili waliovaa makoti meupe, wakiendelea kupanga vizuri bidhaa za maziwa zilizo ndani ya vifungashio vya chupa za plastiki.

Mashine inayotumika kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi. Mashine hii ina pande mbili; moja kwa ajili ya kuandikia kiasi na nyingine kutolea maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa ndani ya chumba. Ina rangi ya bluu-kijani, kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na mabaka meupe, pia kuna glasi iliyo na maziwa. Yupo mtu aliyesimama amevaa koti la bluu akijihudumia katika mashine hiyo.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya kijani na bluu, kukiwa na mtu aliyevaa ovaroli lenye rangi ya bluu, amesimama, huku akiwa anabonyeza vitufe sehemu ya kuandikia kiasi ili aweze kupata huduma ya maziwa. Pia katika mashine hii kuna ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi na mtoto aliyeshika glasi ya maziwa.

Mashine inayotumika kuuzia maziwa, yenye rangi nyeupe ikiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa yaliyo ndani ya glasi. Mashine hii ina sehemu mbili, moja kwa ajili ya kuandikia kiasi cha pesa na sehemu nyingine ni kwa ajili ya kutolea maziwa na ina kikombe chenye rangi nyeupe.

Duka kubwa lililo na badhaa za aina mbalimbali ndani yake kukiwa na mashine inayotumika kuuza maziwa ikiwa na rangi ya bluu na nyeupe, picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi. Mashine hii ina pande mbili, moja kwa ajili ya kuandikia kiasi cha pesa na nyingine kwa ajili ya kukingia maziwa.

Duka la kuuzia maziwa kukiwa na mtu aliye simama dirishani akipatiwa huduma. Juu yake kuna bango lenye rangi ya kijani na nyeupe, kukiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na madoa meupe.

Sehemu ya duka iliyo na mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi nyeupe na kijani, pembeni kukiwa na watu waliopanga mstari, wakielekea kwenye mashine hiyo, ili kuweza kupata huduma hiyo ya maziwa.

Duka la kuuzia maziwa, kukiwa na mtu ndani yake anayemimina maziwa kutoka kwenye chombo cheupe kuweka kwenye jagi. Juu ya duka hili kuna bango linaloonyesha picha ya ng'ombe mweusi mwenye mabaka meupe.

Duka linalojihusisha na uuzaji maziwa, ndani kukiwa na mtu, aliyevaa nguo nyeupe. Nje kuna mtu amesimama ambaye anasubiri kuhudumiwa. Nyuma ya duka hili kuna migomba pamoja na miti.

Duka ambalo ndani yake kunamashine ya kuuzia maziwa, iliyo na rangi nyeupe na bluu. Kuna mtu pembeni ya mashine hiyo akiwa amevaa shati jeupe na mkono wake mmoja ukiwa umeelekezwa kwenye mashine akikinga maziwa kwenye glasi .

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na kijani, na picha za ng'ombe weusi wenye mabaka meupe. Mbele ya mashine hiyo kuna mtu aliyesimam, mkono mmjoa ukiwa unabonyeza vitufe kwa ajili ya kuweka kiasi cha pesa, na mwingine ukiwa unakinga maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa ikiwa ndani ya chumba, ina rangi ya bluu na maandishi meupe juu kukiwa kumewekwa jagi na pembeni kuna ndoo. Mashine hii ina sehemu mbili moja kwaajili ya kunadikia kiasi cha pesa, na nyingine ni kwaajili yakuwekea maziwa.

Duka linalojishuhulisha na uuzaji wa maziwa ndani kukiwa na watu wanne. Kuna madumu yenye rangi ya njano yaliyopangwa vizuri kwenye shelfu za kabati za duka hilo. Juu kuna dumu liilo na maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na kijani, kukiwa na picha za ng'ombe wenye mabaka meupe na meusi, pembeni kukiwa na glasi inayowekewa maziwa. Mashine hii ina sehemu mbili; moja kwa ajili yakiandikia kiasi cha pesa, nyingine ni kwa ajili ya kukingia maziwa, na ndani yake kukiwa na chombo cha kupimia. Mbele ya mashine hii kuna mtu amesimama na mwingine amekaa pembeni.

Duka la kuuzia maziwa kukiwa na watu nje wanaotaka kupata huduma hiyo. Miongoni mwao wapo waliovaa makoti yenye rangi nyeupe. Pembeni ya duka hili kuna chombo chenye rangi ya kijani cha kuwekea takataka.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za aina tofauti, kukiwa na mashine inayotumika kuuzia maziwa, yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe mweupe na mabaka meusi akiwa amesimama akila majani.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, kukiwa na mtu aliyiesimama nje, akisubiri kupatiwa huduma. Milango ya duka hili, kumechorwa picha ya ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi.

Kibanda cha kuuzia maziwa, ambacho ndani yake kuna mashine inayotumika kutoa huduma hio. Mbele yake kuna mtu aliyevaa koti jeupe, akiwa amesimama. Kibanda hiki kimechorwa picha ya ng'ombe mweupe, mwenye mabaka meusi.

Duka la kuuzia maziwa ambapo nje kukiwa kumepakwa rangi nyeupe na bluu ambapo kuna picha ya glasi iliyo na maziwa. Ndani ya duka hili kuna vyombo kama vile chupa zilizopangwa juu ya meza kwa ajili ya kuekea wateja maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, kukiwa na picha ya ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi, mashine hii ina pande mbili, moja ikiwa na vitufe kwa ajili ya kubonyeza kuwekea kiasi cha pesa na nyingine kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa, ikiwa ndani ya chumba ina rangi nyeupe na bluu, mbele yake kukiwa na watu wawili, mmoja akiwa ananyoosha mkono sehemu ya kuandikia kiasi cha pesa, na mwingine akiwa amekinga chupa kwaajili ya kuwekea maziwa.

Duka la kuuzia maziwa, ndani yake kukiwa na mtu, aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, huku akiwa anamimina maziwa kwenye jagi. Nje ya duka kuna mtu aliyevaa fulana nyeupe amesimama.

Mashine ya kuuzia maziwa iliyo ndani ya chumba. Ina rangi ya bluu na maandishi meupe, pia kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi. Mbele yake kukiwa na mtu aliyesimama amevaa fulana yenye rangi nyekundu akishika sehemu ya mashine hiyo.

Mashine ya kuuza maziwa, ikiwa imewekwa ndani ya chumba, ina rangi ya bluu. Pia kuna picha za ng'ombe wenye rangi nyeupe na mabaka meusi. Mashine hii ina sehemu mbili; moja kwa ajili ya kuandikia kiasi cha pesa na nyingine ni kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, huku kukiwa na picha za ng'ombe wawili wenye mabaka meupe na meusi wakila majani. Pembeni kuna glasi inayowekewa maziwa. Mashine hii ina pande mbili, moja ikiwa na vitufe kwa ajili ya kuandikia kiasi cha pesa na nyingine kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe kukiwa na picha ya glasi inayowekewa maziwa. Mashine hii ina sehemu mbili moja kwa ajili ya kuandikia kiasi cha pesa na nyingine iliyo upande wa kushoto ikiwa ni kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mashine ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu kukiwa na michoro ya vichaka vya ng’ombe pamoja na picha ya mtoto anyekunywa maziwa. Mashine hii ina pande mbili moja ni kwa ajili ya kuandikia kiasi cha fedha na nyingine kutolea maziwa nyuma kukiwa na kifaa kinachotumika kuzimia moto.

Eneo la wazi lililo na meza ya duara iliyozungukwa na viti vinne, vyote vikiwa vimepakwa rangi ya kahawia na vipo kwa ajili ya kuuzwa, pembeni kuna barabara ambako kuna gari linapita na pikipiki, pia zipo nguzo zilizo na nyaya za umeme na baiskeli imeegeshwa.

Eneo la wazi lililo na samani za vitanda vya aina mbalimbali ambavyo vipo hapo kwa ajili ya kuuzwa. Pembeni kukiwa na mtu aliyekaa kwenye moja ya kitanda na pia kumezungukwa na miti.

Chumba kinachohusika na uuzaji wa samani kukuwa na vitanda vilivyowekewa magodoro vina rangi nyeupe na bluu, pia kuna makochi aina ya sofa, kuta za duka zimependezeshwa kwa picha zilizobandikwa.

Eneo la wazi lililo na thamani za vitanda aina ya dabodeka, zilizotengenezwa kwa mbao na chuma, na kupakwa rangi, vimepangwa vizuri kando ya barabara kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya chumba kikiwa na samani za makochi aina ya sofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi za aina mbalimbali, pia kuna taa zinazowaka katika chumba hiki ili kufanya samani hizi ziendelee kuonekana vizuri kwa wateja.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa samani, kukiwa na makochi aina ya sofa yenye rangi ya kijivu. Kuna meza ndogo, ipo pia inayotumika kuwekea tv. juu ya meza hizo kumewekwa mapambo.

Chumba kilicho na samani zinazouzwa kama vile meza ndogo, makochi aina ya sofa, vitanda ambavyo tayari vimesha wekewa magodoro. Kuta za chumba hiki kumewekwa picha zinazofanya chumba hiki kiendelee kuvutia wateja zaidi.

Sehemu ya wazi ya kuuzia samani kama vile vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na vingine kwa chuma, huku vikiwa vimepakwa rangi nyeupe na nyeusi tayari kwa kuuzwa. Pembeni pia kuna magari mawili yenye rangi nyeupe yakiwa yamepaki.

Eneo la wazi linalojishughulisha na utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani, kukiwa na watu wawili wakiwa wanandelea kufanya shughuli zao za kuranda mbao.

Eneo la wazi linalojishughulisha na utengenezaji na uuzaji wa samani aina ya viti, vilivyowekewa sponji na kuvalishwa kitambaa chenye rangi ya kijivu. Nyuma yake kukiwa na watu, mmoja akiwa amevaa ovaroli akiendelea na utengenezaji wa viti hivyo ili viweze kuuzwa.

Eneo linalojishughulisha na uuzaji na utengenezaji wa vifaa vya samani, mfano meza iliyo na umbo la mviringo pembeni kukiwa kumezungukwa na viti vyake.

Chumba kilicho na samani, za aina mbalimbali, kama vile makochi aina ya masofa, vitanda na makabati. Vitu vyote hivi vipo kwa ajili ya kuuzwa.

Chumba kilicho na samani za makochi aina ya masofa yenye rangi ya bluu, kijivu na damu ya mzee, yakiwa yamepangwa vizuri yako tayari kwa ajili ya kuuzwa. Kuta za chumba hiki zimepakwa rangi nyeupe.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mabati, ndani yake kukiwa na makochi aina ya sofa zenye rangi za aina mbalimbali kama vile: kijivu, maziwa, nyeupe na kijani, yapo hapo kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la wazi linalojishughulisha na uuzaji wa makochi aina ya sofa yenye rangi nyeusi, nyeupe na kijivu, ambayo yapo tayari kwaajili ya kuuzwa, pembeni yake kuna gari nyeupe imepaki pamoja na nyumba.

Sehemu ya hoteli, kukiwa na watu watatu waliovaa nguo zenye rangi nyeupe, mmoja akiwa amevaa kofia, wote wameshika sahani zilizo na chakula kinachopatikana ndani ya hoteli hiyo. Mbele yao kuna viti vinavyotumiwa na wateja kukaa wakiwa wanapata huduma katika hoteli hiyo.

Sehemu ya hoteli kukiwa kumepangwa viti na meza zilizofunikwa na vitambaa vyenye rangi nyekundu, na kuwekewa mapambo juu yake, pia sehemu ya kaunta kukiwa na viti vyenye rangi nyekundu, huku kukiwa na mtu aliyekaa kwenye kiti kimojawapo.

Ndani ya hoteli kukiwa na watu, waliokuja kupata huduma, wakiwa wamesimama na wengine wamekaa. Pia kuna makochi, yaliyo na miche midogo, kuna meza na juu ya meza hizo kuna glasi zilizo tayari tumika, na nyingine zikiwa bado.

Sehemu ya hoteli kukiwa na kochi kubwa lililo na rangi ya njano pia kuna viti na meza, wapo watu waliokaa kwenye meza zao kukiwa tayari kuna chakula wakiendelea kula.

Eneo hilo ni sehemu ya soko ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile mihogo, viazi mviringo, nyanya, na ndizi. Pia, kuna mabanda mengine yaliyo na bidhaa zilizopangwa vizuri. Watu waliosimama wanaendelea na shughuli ndani ya soko hilo.

Eneo la soko kukiwa vibanda na bidhaa zinazouzwa kama vile ndizi mbivu na mbichi maembe pia kuna vitunguu vitu hizi hupimwa kwa kutumia mizani zilizopembeni kwa wafanya biashara hawa.

Eneo la soko lililo na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile vitunguu matungwa na karoti. Vimepangwa vizuri kwenye maboksi, wapo watu wanaotoa huduma hii, wakiwa wamekaa karibu na biashara zao.

Eneo la soko kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali, ambazo nyingine zikiwa tayari zimewekwa ndani ya vifungashio. nyanya zimewekwa kwenye ungo, wapo watu waliokaa ambao ndio wauzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la soko likiwa na bidhaa kama, nyanya ambazo tayari zimewekwa kwenye vifungashio na nyingine zikiwa ndani kwenye vindoo vidogo, vitunguu vilivyo ndani ya boksi lenye rangi ya njano, kabeji zikiwa zimepangwa juu ya boksi, wapo wakina mama waliovalia aproni wakiuza bidhaa hizo.

Eneo la soko kukiwa na vibanda, vingine vikiwa vimefunikwa kwa kutumia myamvuli yenye rangi nyekundu. Kunapatikana bidhaa za matunda kama vile matikitimaji, ndizi mbivu, tufaa. Kukiwa na watu waliosimama, wakifanya manunuzi.

Eneo la soko kukiwa na vibanda vyenye meza ambavyo juu yake kumewekwa bidhaa mbalimbali, kama vile: kabeji, mbogamboga, nyanya, na vitunguu ambavyo tayari vimeshapimwa ndani ya ndoo ndogo, pia kuna maparachichi.

Eneo la soko, kukiwa na vibanda, na watu wengi waliosimama na wengine wakiwa wamekaa, kuna bidhaa kama vile; machungwa, bamia na vitunguu vikiwa vimepangwa juu ya mifuko iliyotandikwa, pia kuna mtu ambaye amevaa kanzu akiuza bamia zake.

Eneo la soko kukiwa na vibanda vilivyo na watu ambao ni wauzaji na wanunuzi wa bidhaa zilizopo mahali hapa, ambazo ni kama nyanya zilizo ndani ya matenga, nazi, ndizi mbichi, matango na mchele uliowekwa ndani ya mfuko.

Ofisi ya "platnum" inayojishughulisha na kutoa huduma za kibenki kwa kutoa mikopo kwa vikundi au watu binafsi. Kukiwa na mtu aliyekaa, mbele yake kukiwa na tarakilishi ya mezani huku akiwa anaendelea kufanya shughuli zake za kiofisi.

Mashine iliyoshikwa mkononi, inayotumika kufanya miamala ya kifedha toka kwenye akaunti ya benki, kwa kuweka kadi ya kieelektroniki yenye rangi ya bluu.

Mkono umeshika mashine inayotumika kufanya miamala, ya kuhamisha fedha kutoka benki, kukiwa na mkono mwingine ulioshika kadi ya bluu ya benki ya kielektroniki, ambayo huchomekwa kwenye mashine hiyo, na miamala kuweza kukamilika ya kifedha.

Nyumba ya ghorofa iliyopakwa rangi ya maziwa, juu yake kuna pipa jeusi kwa ajili ya kuwekea maji safi. Nyumba hii ipo ndani ya uzio wa matofali, ambao juu yake kumewekwa nyaya za umeme kwa ajili ya ulinzi.

Nyumba kubwa za ghorofa, zilizopakwa rangi nyeupe pamoja na maziwa zenye madirisha ya vioo, ziko ndani ya uzio uliowekewa mageti. Nyumba hizi huweza kutumika kama ofisi ama makazi ya watu.

Eneo la ardhi lililo na nyumba za gorofa, pia ipo nyingine ambayo ipo katika hatua za ujenzi, zimepakwa rangi nzuri na zinavutia hutumika kwa ajili ya makazi ya watu ama ofisi.

Jengo kubwa la gorofa lililo na madirisha ya vioo lenye rangi ya kijivu, linaweza kutumika kwa ajili ofisi ama makazi ya watu.

Nyumba ya ghorofa yenye rangi ya kahawia na nyeupe ikiwa na madirisha ya kioo iko ndani ya uzio ambao juu yake kumepitishwa nyaya za umeme kwa ajili ya ulinzi.

Duka kubwa lenye nguo zilizopangwa vizuri kwenye makabati, nyingine zikiwa zimekunjwa na kuwekwa juu ya meza. Chumba hichi cha duka kimepakwa rangi nyeupe, pia zipo taa zinazomulika ili kufanya nguo hizi ziweze kuonekana vizuri kwa wateja wanaokuja kununua.

Sehemu ya duka kubwa kukiwa na nguo za kiume aina ya makoti, yakiwa yametundikwa kwenye shelfu. Duka hili lina taa zinazowaka na kufanya nguo hizi ziendelee kuwa na mwonekano mzuri wa kuvutia.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa hereni, mikufu, miwani na kofia, vikiwa vimepangwa vizuri, pia kuna viatu na mikoba iliyowekwa kwenye mashelfu ya duka hili.

Sehemu ya duka inayojihusisha na uuzaji wa nguo zilizo tundikwa ukutani kwenye vyuma na nyingine zime tundikwa kwenye stendi pembeni, huku kukiwa na kibao kinachoonyesha gharama za nguo hizo na kingine kikionyesha ni nguo za watoto wenye umri na wa jinsia gani.

Duka kubwa linalouza nguo za kiume, kukiwa na mashati yaliyopangwa juu ya meza yenye rangi na aina tofauti, huku kukiwa na karatasi iliyowekwa kuonyesha punguzo la bei. Pia kuna suruali zilizoning'inizwa kwenye stendi.

Duka kubwa linalojishugulisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, mfano; matunda yaliyowekwa ndani chombo na kufunikwa karatasi angavu, bidhaa nyingine zimewekwa kwenye mashelfu, zikiwa zimepangwa vizuri na kuvutia. Huku kukiwa na watu wanaoendelea kuchagua na kuuza bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa kukiwa na majokofu yaliyo na vioo, ndani yake kukiwa kuna bidhaa zilizohifadhiwa. Yupo mtu aliyeinama akiweka moja ya bidhaa aina ya soseji ndani ya kikapu.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina tofauti, kukiwa na rabu zenye rangi na miundo tofauti zimepangwa vizuri katika mashelfu yaliyopakwa rangi nyeupe.

Sehemu ya duka kubwa, kukiwa na vinywaji vya aina mbalimbali ndani ya vifungashio vya boksi na chupa, vikiwa vimepangwa vizuri kwenye shelfu za kabati zilizopo hapo. Pia kuna vyombo vingine vikiwa vinauzwa kama vile madishi na majaba.

Sehemu ya duka kubwa lililo na bidhaa zilizofungwa kwenye mifuko ya nailoni, huku zikiwa zimepangwa kwenye mashelfu; pia kuna mkono ulioshika chupa ambayo ni moja ya bidhaa zinazopatikana ndani ya duka hili.

Duka kubwa lililo na makabati ya vioo, yaliyotumika kuwekea vitafunwa. Pembeni kuna watu wawili, mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na barakoa; wamesimama wakiendelea kuangalia vitafunwa hivyo vilivyomo ndani ya makabati hayo.

Sehemu ya duka kubwa, kukiwa na mashelfu yaliyopangwa sabuni zilizo ndani ya vifungashio tofauti vyenye rangi mbalimbali, pembeni kukiwa na mtu aliyeshika kitorori kinachotumia kuwekea bidhaa zinazokuwa zimenunuliwa akiwa anakisukuma.

Sehemu ya duka kukiwa kumepangwa mboga za majani, pamoja na matunda aina ya matikiti, ambayo baadhi yake yakiwa yameshakatwa. Nyuma yake kuna mashelfu, ambapo zimepangwa bidhaa nyingine zinazouzwa dukani hapo.

Duka kubwa lililo na bidhaa za aina mbalimbali, kukiwa na vinywaji vilivyo kwenye chupa za ujazo tofauti vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya friji. pembeni kuna mashelfu yaliyopangwa bidhaa nyingine.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali, kukiwa na mafuta aina ya losheni, yaliyopangwa vizuri kwenye shelfu, pia kuna viatu na mabegi yanayouzwa ndani ya duka hili.